Kundi la watu waliovalia mavazi ya jaji, mwanaume mmoja anaonekana amesimama mbele ya vipaza sauti na stendi iliyoandikwa President . Nyuma yao kuna mabango yanayoonekana yenye maandishi Protect Judicial Independence na Kenya yanaonekana. Wanaonekana wamesimama nje ya jengo la mahakama.

Watu wawili, mmoja akiwa ni mwanaume, aliyevalia suti ya bluu, shati jeupe na tai la zambarau na mwingine akiwa ni mwanamke aliyevalia joho la jaji, wanaonekana wako katika jengo jeupe ambalo lina bendera ya Kenya upande wa kando na mlango wa kahawia unaonekana. Watu wengine pia wanaonekana nyuma yao na wawili hao wanaonekana wakitabasamu.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cheusi amevalia nguo yenye madoa na ana nywele fupi. Amekaa mbele ya kipaza sauti na kuna chupa kadhaa za maji kwenye meza. Nyuma yake kuna mabango yanayoonekana pamoja na bendera ya Kenya.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre nchini Kenya ambapo watu wanapata huduma mbalimbali za serikali. Inaonekana kuna wafanyikazi wa Huduma Kenya wakiwahudumia wateja huku wengine wakitumia kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi yenye shughuli nyingi ikionyesha jinsi Huduma Centre zinavyotoa huduma kwa urahisi katika eneo moja.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wanachama wa mlengo fulani, wakiwa wamevalia shati jekundu lenye nembo team Kenya na kofia nyekundu na manjano. Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja aliyeketi mbele wanaonekana wakizungumza.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa nyeupe labda kwa ajili ya tukio la kimkutano. Watu wengi wamekaa kwenye viti kuzunguka meza huku wengine wamesimama baadhi ya watu wamevaa barakoa. Mbele ya picha kuna mwanamke amesimama amevaa nguo zenye rangi nyingi na mapambo shingoni, akishikilia kitu kinachoonekana kama karatasi. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevaa sare ya kijeshi, mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna miti na majani nyuma.

Rundo kubwa la vijitabu vidogo, vikiwa vimefungashwa kwenye mafungo madogo madogo. Zinaonekana kama ni pasipoti na zimewekwa kwenye meza yenye rangi ya kahawia. Inaonekana kama kiwanda cha kutengeneza vijitabu hivyo.

Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wa mpira, wamevaa jezi zenye rangi ya kijani na nyeupe. Mtu mmoja aliyesimama mbele amevaa shati nyeupe na ameshikilia skafu iliyoandikwa Gor Mahia FC. Nyuma yao watu wanaonekana wakishangilia na kufurahia. Mmoja wa watu amevaa jezi iliyoandikwa Sportpesa na mazingira yanaonekana ni ya nje kwenye uwanja wa michezo.

Kundi la watu. Mmoja wa wanaume amevalia suti lenye rangi ya kijivu na amesimama mbele ya kipaza sauti kilichoandikwa Citizen na KTN anaonekana akinyoosha mkono wa mtu mwingine aliyesimama kando yake. Watu wengine nyuma wanaonekana wakitazama na kuna majengo yanayoonekana kwa mbali.

Risiti ya malipo kutoka idara ya uhamiaji na huduma za uraia ya Kenya ikionyesha malipo yaliyofanywa kwa ajili ya kukusanya pasipoti. Maelezo chini ya risiti ina tarehe, aina ya huduma, jina, kiasi na kumbuka inasema hati hii imetengenezwa na kompyuta na haina saini na ni halali chini ya mamlaka ya idara ya uhamiaji na huduma za uraia.

Ndani ya kituo cha huduma senta nchini Kenya ambapo tunaona watu waliovalia shati nyeupe. Wanaonekana kuwa wafanyikazi wa kituo hicho. Tuamuona mtu anayeonekana kuwa askari amesimama mbele ya kaunta na anaonekana akihudumiwa na mfanyakazi mmoja. Mabango kama vile huduma keny yanaonekana kwenye ukuta. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisini.

Afisa wa uhamiaji kwenye kaunta ya maombi ya pasipoti. Juu ya ofisi kuna ishara zinazosema immigration officer na passport application pamoja na number nne. Mtu anaonekana akisimama mbele ya kaunta akitazama ndani.

Wanaume wawili, mmoja amesimama na mwingine ameketi kwenye meza. Mwanamume aliyeketi amevaa glavu na anaonekana akifinya vidole vya mwanamume aliyesimama. Nyuma yao kuna ukuta wa kijani wenye maandishi yasiyosomeka kikamilifu, na sanduku lililoandikwa J.K. Copia linaonekana kando ya meza.

Ndani ya kituo cha Huduma Center nchini Kenya, ambapo kuna kundi la watu waliovalia suti. Huku mmoja aliyesimama mbele amevalia shati jeupe anaonekana akimwonyesha mwanamke aliyesimama kando yake karatasi na maneno kama Huduma Kenya yanaonekana nyuma.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani labda kwenye sherehe . Mtu mmoja katikati amevaa kofia yenye maandishi KDF na anashikilia kitu cha kijani chenye umbo la kikombe juu ya kichwa chake . Baadhi ya maandishi kama Gor yanaonekana kwenye kitu hicho cha kijani. Pia kuna mtu aliyevaa shati jeupe lenye maandishi mgongoni.

Mtu aliyevalia suti ya kijivu na shati ya pinki, anaonekana akitabasamu na ameshikilia kipasa sauti akiwa amesimama mbele ya stendi. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi Milimani High Court Civil Division na nyuma yake kuna bendera ya Kenya na mlango wa kahawia unaonekana nyuma pia.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia majoho meusi, kama ya mahakama, wamesimama ndani ya chumba, kinachoonekana kuwa ofisi ya kisheria. Wanaume kadhaa wenye majoho meusi wako mbele, mmoja wao akishikilia karatasi za manjano. Kuna bench mbele yao, likiwa na karatasi na vifaa vingine vya ofisi. Chumba hicho kina dari nyeupe na taa, na kuna kuta za rangi nyeupe.

Ndani ya kituo cha huduma Center, ambapo watu hupokea huduma mbalimbali za kiserikali, tumeona viti vya wananchi kuketi ambapo wameketi wakisubiri kupata huduma ya kiserikali, na mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi yenye mpangilio.

Kundi la wanaume wakiwemo maafisa wa serikali na raia, wakiwa katika kituo cha huduma nchini Kenya. Wanaume kadhaa wamevalia suti, huku mmoja akiwa ameketi akionekana akisubiri huduma. Ukutani nyuma yao kuna nembo ya maandishi yanayosomeka huduma Kenya, ikionyesha kuwa ni kituo cha huduma centre ambacho hutoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi.

Mchezo wa soka uwanjani, ambapo wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti ikiwemo njano na kijani. Kuna wachezaji karibu na lango la goli . Na wengine wamesimama ndani ya eneo la goli . Ubao wa matokeo unaonyesha kuwa Gor Mahia ya moja na AFC moja watazamaji wanaonekana nyuma wakitazama.

Watu watatu waliovalia majoho ya jaji, wameketi mbele ya meza iliyofunikwa na kitambaa nyeupe. Nyuma yao kuna pazia yenye rangi ya manjano na kijani na pia kando yao kuna bendera ya Kenya na bendera ya mahakama, mbele yao kuna watu wengine.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa wakishughulikia nyaraka kwenye meza. Mwanamke mmoja amesimama karibu na mwanamume aliyeketi ambaye anaonekana akifinya vidole vya mwanamke huyo kwa ajili ya kupata muhuri. Kuna vifaa vya ofisi kama vile stapler na muhuri mezani. Nyuma kuna hema na watu wengine ikionyesha mazingira ya nje.

Watu wakiwa katika jengo la serikali, wakisubiri huduma, kuna foleni ya watu wakielekea madirisha ya huduma upande wa kushoto, huku wengine wakiwa wameketi wakisubiri zamu yao upande wa kulia. Afisa mmoja wa usalama amevaa sare za kijeshi anaonekana akisimama katikati ya chumba. Mazingira yanaonekana kuwa ofisi yenye shughuli nyingi.

Mwanariadha anayeonekana kuwa amemaliza kuruka akiwa amelala kwenye shimo la mchanga amevalia jezi yenye namba na jina Maina limeandikwa juu yake. Nyuma yake kuna viti vya uwanja wa michezo na watu wachache wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi.

Rundo kubwa la vitambulisho vikiwa vimefungwa katika mafungu na kupangwa ndani ya chombo kubwa. Mafungu mengi ya vitambulisho, vimepangwa kwa ustadi yakijaza chombo hicho.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanaume amevalia fulana nyekundu na nyeupe na mwanamke amevalia nguo zenye rangi mingi. Wanaonekana wakitabasamu na wameshikiliana mikono. Wako chini ya jengo lenye paa nyeusi na watu wengine wanaonekana nyuma yao.

Mwanamume aliyevaa suti nyeusi, shati jeupe, na tai ya zambarau aneonekana ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto amewekelea juu ya kitabu ya kijani kibichi ambacho ameshikiliwa na mwanamke aliyevaa nguo nyeupe. Na huku nyuma yake watu wanamtazama na wamesimama katika mkeka wenye rangi nyekundu mbele ya kipaza sauti na stendi.

Bomba kubwa la maji likipita kwenye muundo wa saruji, labda sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji. Bomba hilo limezungukwa na mimea na vichaka na nyuma kuna uzio na miti. Inaonekana kama sehemu ya mradi wa miundo mbinu ya maji katika eneo lenye mimea mingi.

Ndani ya kituo cha huduma center ambayo inatoa huduma mbalimbali za kiserikali kwa umma ,iwapo tunaona mtu ameketi na anashikilia kompyuta na kuna watu wengine wamesimama mbele yake wakizungumza na maneno kama transforming public service delivery na neno huduma Kenya yanaonekana kwenye mabango.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe na kamera katika ofisi amevalia suti ya bluu na tai nyekundu. Wanaume wengine kadhaa wamesimama karibu naye wengine wakiangalia kuelekea kamera. Inaonekana kama yuko katika mazingira ya ofisi ya serikali labda wakati wa hafla ya umma. Kuna madawati lenye kompyuta na kiti cheusi mbele yake. Kwenye kona ya kushoto kuna mwanaume mwingine amekaa kwenye kiti cha ofisi.

Kundi la mpira la wanawake, wakiwa wamevalia jezi zenye rangi ya bluu na nyeupe wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani. Wanaonekana wakishangilia mchezo na watu wengine wameketi nyuma yao kwenye viti vya rangi nyekundu wakitazama.

Kundi la watu sana sana wanaume, wanaonekana wamesimama nje ya jengo la Chungwa house kutokana na nembo inayoonekana nyuma yao. Wamesimama mbele ya stendi iliyoandikwa ODM na wamevalia suti na tai. Inaonekana kama wako kwenye mkutano wa mrengo wa ODM.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamesimama ndani ya jengo labda wakisubiri huduma. Kuna wanawake wawili mbele, mmoja akiwa amejifunga nywele na mwingine amevaa shati lenye herufi V kubwa. Watu wengine wanaonekana nyuma yao na kuna vifaa vinavyofanana na mashine za ofisi zinaonekana.

Jumba la ofisi ya udhibiti wa huduma za uhamiaji, watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo hilo na baadhi yao wamevaa barakoa. Saa za kazi za ofisi pia zinaonekana kwenye mlango ikionyesha Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre nchini Kenya ambapo tunaona wanaume wawili mmoja akiwa amevalia suti ya bluu na shati jeupe anaonekana akishikilia kitabu kwenye mkono wake akiandika na kaunta zinaonekana zikiwa na kompyuta na kuna mabango kama vile registration of self-help groups na Huduma Kenya yanaonekana.

Kundi la watu wengi wao wanaonekana wamevalia nguo tofauti tofauti ikiwemo nyeusi na manjano. Watu hao wako nje kwenye mkutano wakijadiliana kuhusu jambo fulani. Mazingira yanaonekana ni ya nje ambapo miti na mimea inaonekana kwa mbali.

Dawati la habari la Huduma Kenya, likiwa na wafanyakazi wawili walioketi nyuma yake. Dawati hili lina nembo ya Huduma Kenya na maneno information desk iliyoandikwa juu yake , eneo zima linaonekana kuwa kituo cha Huduma Center. Mahali ambapo huduma za serikali hutolewa kwa wananchi kwa urahisi.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe ambazo zinafanana na rangi za klabu ya soka gormahia katikati ya umati kuna mtu mmoja amevaa sare nyeupe na kijani. Anaonekana kama kiongozi na ameshikilia bango lenye maandishi we now need man city inaonekana kama sherehe au mkusanyiko wa mashabiki wa soka.

Tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji lililowekwa juu ya stendi ya chuma karibu na jengo, stendi hiyo ina ngazi inayoelekea juu kuelekea tanki. Chini ya tanki kuna ndoo nyeusi iliyowekelewa chini na mandhari inaonekana kuwa sehemu ya nje ambapo jua linawaka kali.

Kando ya barabara ambapo tunaona rundo kubwa la takataka na kando watu wanaonekana wakitembea na wengine wakiendelea na shughuli zao za kila suku. Magari na miti ingine inaonekana kwa mbali, juu anga ni la bluu na mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Jengo la posta kuu ya Nairobi nchini Kenya. Kwenye jengo hilo kuna bango lenye maandishi Nairobi General . Mbele ya jengo kuna pikipiki ya Posta Kenya yenye sanduku la bluu na nyekundu ya kubebea mizigo na mpanda pikipiki. Pia pikipiki zingine zilizobaki karibu na barabara na magari yanaonekana kwa mbali. NS inaonekana pia kwenye mabango mbele ya jengo.

Wachezaji wa mpira wa wavu wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi yenye nambari kumi na tano. Anaruka juu kujaribu kuzuia mpira huku wachezaji wengine wawili kutoka timu pinzani wakiwa wamevalia jezi nambari sita na mbili wakijiandaa kupiga mpira. Watazamaji wanaonekana nyuma.

Watu wakiwa wamekaa katika eneo la kusubiri ndani ya kituo cha huduma centre. Mbele ya picha kuna mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto mdogo. Mwanamke mwingine aliyevaa sare nyeusi na nyekundu amesimama upande wa kulia na anaonekana kutoa msaada. Kuna watu wengine wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani yenye ukuta wa kioo na taa za dari.

Mwanamme aliyevalia suti nyeusi, shati la blue na tai ya dhahabu amesimama mbele kando ya mwanaume aliyevalia joho ya jaji. Nyuma yao kuna watu wengine wanaowatazama na mbele yao kuna maua yaliyomea.

Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wa kandakanda, wakiwa wamekusanyika karibu na moto, huku baadhi yao wakiwa wameshika mabango yenye nembo ya Gor Mahia Milimani Branch. Inaonekana kama sherehe ama tukio linalohusiana na klabu ya Gor Mahia.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mashati yenye rangi nyekundu, ilioandikwa team Nairobi na kofia nyekundu pia. Watu watatu kati yao wanaonekana mbele, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wanaonekana wakijadiliana kuhusu kitu fulani.

Kundi la wanariadha wakikimbia kwenye uwanja wa riadha wakati wa mashindano, Kuna watazamaji wengi kwenye viti vya uwanja vyenye rangi ya kijani wakishuhudia mbio hizo. Tukio hili linaweza kuwa sehemu ya mashindano makubwa.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu, wa kiume, wakiwa wamevaa jezi za bluu zenye maandishi Bandari FC, wakisherehekea, wanaonekana wakiwa na furaha na mmoja wao anamkumbatia mwenzake huku wengine wakiwa wamemzunguka.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamesimama kwenye uwanja. Wachezaji wengi wamevaa jezi nyeusi na machungwa, huku wengine wakiwa wamevaa jezi za kijani. Wanaonekana wakiwa katika mazungumzo wakijiandaa kwa mchezo. Kuna watazamaji wachache, nyuma yao,

Kundi ya watu wanaonekana kama timu ya mpira wa kikapu wakisherehekea kwa furaha na kombe, wengi wao wamevaa jezi za mpira wa kikapu na wengine wamesimama karibu wakiinua mikono yao kuashiria ushindi. Kombe kubwa la dhahabu linaonekana likishikiliwa juu na wachezaji katikati ya picha, wako ndani ya uwanja wa michezo.

Kituo cha Huduma Centre ambapo huduma mbalimbali za serikali hutolewa, katikati ya picha kuna dawati la habari kubwa lenye nembo ya huduma kenya. Kuna wafanyakazi wawili wa huduma kenya, mmoja ameketi nyuma ya dawati na mwingine amesimama kando. Eneo hilo linaonekana kuwa la kisasa na safi na kuna viti vya kisubiria kwa wateja nyuma.

Kundi la mashabiki wa Kenya, wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya ikiwemo kijani, nyekundu na nyeusi, wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wanaonekana wakishangilia, huku mmoja wao anaonekana akipuliza vuvuzela.

Umati wa watu, uwezekano mkubwa wakiwa kwenye tukio la michezo, huku mtu mmoja, akiwa amepakwa rangi ya kijani na kuvalia mavazi ya kipekee mbele ya umati, inaonekana kama shabiki mahiri au kinyago cha timu ya Gor Mahia.

Mchezo wa mpira wa mguu ukiendelea uwanjani. Wachezaji wawili wanaonekana wakiwa karibu na mpira, mmoja akiwa amevaa jezi ya manjano na kijani iliyoandikwa Mozzart Bet na mwingine amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Betsafe .Kuna wachezaji wengine na watazamaji uwanjani.

Kundi la watu wanaonekana kuwa timu ya soka wakishangilia kwa furaha wakiwa wameshika kombe na mpira. Wanaonekana kuwa wameshinda mashindano na wamevalia jezi za manjano na kijani.

Mazingira ya ndani ya ofisi ya kituo cha huduma ambapo mwanamke mmoja anahudumia mteja mwanaume kwenye counter . Kuna mabango yanayoonekana ikiwemo Posta pay na Mpesa na pia maelekezo kama no transaction without an original ID .

Umati wa watu wakiwa kwenye jukwaa ya kuketi wengi wao wamevaa fulana nyekundu zenye neno Kenya limeandikwa. Mmoja wa watu ameshikilia bendera ya Kenya, inaonekana kama tukio la umma ama mkusanyiko ambapo uzalendo unaonyeshwa.

Kituo cha huduma Kenya ambapo afisa ameketi nyuma ya kaunta akiwa amevaa barakoa. Juu ya kaunta kuna ishara inayosema Police Clearance Certificate na bango yenye maandishi ya kiswahili yanayohusu huduma za Kenya. Bango kubwa nyekundu linasema, anawezapata huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi. Chini ya kaunta kuna nembo ya huduma Kenya na maandishi Service Excellence .

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana zenye mistari ya buluu na nyeupe, wakishangilia na kufurahia tukio fulani. Wanaonekana kuwa na furaha na shauku. Baadhi yao wakiwa wameinua mikono juu na mmoja wao anaonekana ameshikilia vuvuzela kwenye mkono.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine amevaa jezi ya kijani na nyekundu na anashika mpira wa kikapu. Watazamaji wanaonekana nyuma wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya nyekundu.

Huduma centre nchini Kenya, ambapo wafanyikazi wanatoa huduma mbalimbali za serikali kwa umma, kuna wafanyikazi kadha wakiwa kazini. Mmoja akiwa amesimama mbele ya meza yenye tray zilizojaa nyaraka na wengine wakifanya kazi kwenye kompyuta. Mandhari inaonyesha mazingira ya ofisi iliyo na shughuli nyingi, ikisisitiza urahisi wa huduma zinazotolewa na Huduma Kenya.

Pasipoti mbili za Kenya Moja ni pasipoti ya zamani ya Jamhuri ya Kenya yenye rangi ya bluu iliyokolea , na nyingine ni pasipoti mpya ya jumuia ya Afrika Mashariki yenye rangi ya bluu iliyokoza na nembo ya ESE.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti huku wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa katika eneo la ofisi wakionekana kushughulikia maswala yanayohusiana na utaratibu za kupata pasipoti mpya za kielekroniki.

Wanawake wawili wakiangalia kompyuta ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha mafunzo. Mwanamke mmoja ana nywele ya zambarau na amevaa shati la kijani kibichi na mwingine amevaa koti jeusi na shati jeupe. Kuna kompyuta mbili mezani na watu wengine wanaonekana nyuma.

Mchezo wa mpira wa vikapu ukiendelea. Wachezaji wawili wa timu wanaonekana wakishindania mpira huku mchezaji mmoja akionekana kuanguka chini. Kuna wachezaji wengine na watazamaji wakiangalia mchezo kutoka jukwani.

Mwanamume akichukuliwa alama za vidole, au kusajiliwa katika mfumo wa kielektroniki, labda kwa ajili ya kitambulisho ama huduma za serikali mtandaoni, anaonekana akitumia kifaa cha kuchukua alama za vidole huko mwanamume mwingine akisimama karibu naye na mwanamke mmoja akiwa ameketi mezani nyuma yao.

Watu watatu walio vaa fulana zenye maandishi ya Kenya kwa rangi nyekundu na nyeupe, kila mmoja anaonekana mchangamfu akiwa katika hali ya furaha labda wakipiga selfi . Nyuma yao kuna pazia la rangi nyekundu linalolingana na mavazi yao. Likiongezea mvuto wa pamoja.

Uwanja wa riadha wenye mistari ya kukimbia na sehemu ya kurukia juu. Kuna umati mkubwa wa watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya uwanja wakishuhudia tukio la riadha . Pia kuna wanariadha na maafisa kadhaa kwenye mistari na uwanjani.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa wamekusanyika uwanjani wakijadili mikakati ya michezo. Wamevaa jezi za buluu na kuna umati wa mashabiki uwanjani nyuma yao na mabango kama vile Safaricom App yanaonekana.

Watu watatu wenye furaha wakiwemo mashabiki wa michezo. Mwanamume katikati amepakwa rangi usoni na amevaa jezi nyekundu yenye nembo ya koga. Wawili wengine mwanamke upande wa kushoto na mwanamke mwengine upande wa kulia pia wanatabasamu na wamevaa nguo zinazofanana na jezi ya mashabiki huku mwanamke wa kulia akiwa amevaa kofia ya kitamaduni, wote wanaonekana kufurahia tukio hilo.

Pasipoti ya Kenya iliyowazi, ikionyesha ukurasa wa data wenye picha ya mtu na maelezo yake ya kibinafsi. Maelezo yanayosomeka ni pamoja na jina Joshua, taifa Kenya na pia maneno Republic of Kenya na Government of Kenya .

Wachezaji wawili wa soka uwanjani wakati wa mechi. Mchezaji mmoja, amevaa jezi ya bluu na kaptula nyeupe, huku mwingine amevaa jezi yenye milia ya rangi ya machungwa na nyeusi na kaptula nyeusi. Nyuma yao, kuna viti vya uwanja na bango lenye neno lick .

Watu kadhaa ndani ya chumba cha Huduma Centre nchini Kenya wakipokea huduma. Kuna watu wamesimama na wengine wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta na printer . Watu kadhaa wamevalia mavazi rasmi wakionyesha kuwa wanatoa huduma kwa umma. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Watu wawili wakiwa katika kituo cha Huduma Centre ambacho hutoa huduma mbalimbali za serikali nchini kenya, kuna wanaume wawili wameketi wakionekana kushiriki mazungumzo na kusubiri huduma, huku mwanamke mmoja akihudumia kompyuta nyuma ya kaunta. Kuna mabango yenye maandishi Huduma Centre na government services yanayoashiria eneo hilo ni kituo cha huduma za umma. Watu wengine pia wanaonekana wamesimama nyuma wakionyesha shughuli na mwingiliano unaofanyika katika kituo hicho.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu ambao wanaonekana kuwa wa klabu ya tusker FC wakiwa wamekusanyika pamoja , labda wakijadili mkakati. Wachezaji wengi wamevaa jezi za njano na kaptura nyeusi huku mmoja akiwa amevaa jezi ya zambarau. Nambari kama ishirini na kumi na tatu, ishirini na kumi na nane yanaonekana kwenye jezi zao. Nyuma yao kuna vitu vya blue vya uwanja.

Watu watatu kwenye meza chini ya hema, wakifanya kazi na kompyuta ndogo, kuna viti vingi vya bluu vilivyo pangwa nyuma yao, juu ya meza, kuna mabango mawili yaliyofungwa yakisomeka police abstract na DCI good conduct .Hii inaashiria shughuli zinazohusiana na huduma za serikali labda katika hafla ya huduma za mashinani.

Kundi la wachezaji wa soka wakiume wamesimama wakiwa wamejipanga kwenye uwanja wa mpira. Wamevalia jezi nyeupe zenye nembo nyekundu ya KDF mbele. Baadhi ya namba za jezi zinazoonekana ni kama vile ishirini, thelathini na sita na mbili. Wachezaji wameangalia mbele na nyuma yao kuna mazingira ya nje yenye jua yakiwemo miti. Inaonekana ni timu ikijiandaa kupiga picha ya pamoja.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wakishangilia kwa furaha kubwa, wakishikilia kombe la dhahabu juu ya vichwa vyao. Wamevaa jezi nyeupe na kaptula za buluu. Wanaonekana kuwa karibu na ukumbi wa michezo. Wengine wameinua mikono yao juu kuashiria ushindi.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wameketi katika kile kinachoonekana kuwa uwanja lenye viti vya watazamaji nyuma yao. Baadhi ya wanaume wamevaa mashati mekundu na wengine wamevaa rangi tofauti kama vile manjano na bluu. Wanaume watatu walio mbele wameketi karibu na wanaonekana wakitabasamu.

Watu watatu, wanawake wawili na mwanamume mmoja. Mwanamume anaonekana ameshikilia Biblia kwenye mkono wake wa kulia na amesimama mbele ya kipaza sauti na stendi iliyoandikwa The Supreme Court Republic of Kenya na watu wengine wanaonekana nyuma yao.

Watu wawili kwenye dawati la habari katika kituo cha huduma za umma, mwanamke ameketi nyuma ya dawati na anaonekana akimhudumia mwanamume aliyesimama mbele ya dawati hilo . Wote wawili wamevaa barakoa na kuna ulinzi wa kioo katikati yao. Kwenye dawati kuna ishara inayosomeka, Information Desk .

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu, wakiwa wamevalia jezi nyekundu, wakikimbia uwanjani karibu na goli, wanaonekana wakiwa kwenye mazoezi ama wakielekea kucheza mchezo na nyuma yao, kuna miti na mimea.

Jengo lenye ishara inayosomeka inituation services control offices . Kuna watu kadhaa wamesimama nje ya jengo hilo na kuna dirisha linaloonyesha saa za kazi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa amevalia jezi nyeusi yanye namba kumi na nne na neno Kenya mbele, akishikilia mpira wa kikapu. Mchezaji huyu anaonekana akimkabidhi mchezaji mwingine akiyevaa jezi ya kijani na mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wa mpira ya kikapu.

Jalada la ripoti yenye kichwa hali ya mahakama na utawala wa haki, pia inaonyesha nembo ya jamhuri ya Kenya na maandishi idara ya mahakama na juu upande wa kulia wa picha, kuna mchongo wa simba wawili na jogoo na neno Harambee.

Mchezo wa mpira wa miguu ambapo wachezaji kadhaa wanashindana kuwania mpira, mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu yenye namba kumi na sita anaonekana akipiga mpira kwa kichwa huku wachezaji wengine waliovaa jezi za njano na namba kama kumi na tisa wakimzunguka wakijaribu kuwania mpira huu pia. Watazamaji wanaweza kuonekana wakifuatilia mchezo kutoka kwa viti vya jukwaani.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa wakionekana kushiriki katika shughuli fulani. Kuna watu wengi wamesimama na wengine wamekaa na baadhi yao wameinamia meza. Ishara iliyoonekana inaeleza Identity Cards ikionyesha kuwa shughuli hiyo inahusiana na vitambulisho. Watu wanaonekana kujishughulisha na huduma inayotolewa.

Watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza nje, baadhi yao wakijaza fomu, wakionekana kushiriki katika mchakato wa usajili wa huduma za serikali kama vile huduma center na kuna watu wengine na miti nyuma yao.

Watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema wakipokea huduma mbalimbali. Kuna meza ambapo maafisa wa huduma, mmoja wao akiwa amevaa fulana yenye maandishi huduma namba, wanawahudumia wananchi. Watu wengi wamevalia barakoa ikionyesha kuwa shughuli hiyo inafanyika katika mazingira yanayozingatia afya ya umma. Inaonekana ni kituo cha kutoa huduma za serikali.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya, kuna wafanyakazi wawili walioketi kwenye dawati wakiwahudumia wateja na mmoja amesimama. Ofisi inaonekana kuwa na vifaa vya kisasa na mabango yenye nembo ya Huduma Kenya yanaonekana ukutani.

Umati wa watu, inawezekana kuwa ni mashabiki, wakishangilia kwa shauku na wakiwa wameshikilia bendera kubwa yenye rangi za bendera ya Kenya na nembo za ngao na mikuki. Wengi wao wanaonekana kufurahia na kuinua mikono yao juu.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wakenya, wakishangilia kwa shauku, mbele kuna mwanamume mzungu aliyevaa kofia na fulana nyeusi, akionekana kufurahia, nyuma yake na pembeni kuna mashabiki wengi waliovaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, na baadhi wakiwa wamebeba bendera ya Kenya, nembo ya HSBC inaonekana kwenye bango chini ya picha na neno Kenya linaonekana kwenye jezi zao.

Kundi la watu, wengi wakiwa wamevalia nguo za kijani wakikimbia kando ya basi lililopambwa labda wakati wa sherehe ama msafara. Baadhi ya watu wamepanda juu ya gari huku wengine wakitembea kando ya gari na wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya Gor Mahia.

Mchezo wa mpira wa mguu ukiendelea uwanjani na wachezaji wakiwa wamevaa jezi za rangi tofauti kama vile ya kijani iliyoandikwa sportpesa na ya njano iliyoandikwa betika huku mashabiki wakiwa wamekaa kwa viti vya uwanja wakishuhudia mchezo.

Mwanamke mheshimiwa Rachel Shebesh amesimama akiwa amevaa gauni refu jekundu. Kwenye picha hiyo kuna maandishi makubwa yanayosema i Stand for Peace , chini yake kuna nembo yenye taswira ya kichwa cha mwanamke na maandishi Mama Nai jenga Nai pamoja na tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Mwanamke anaonekana akishikilia bendera ya Kenya kwa furaha, katikati ya umati wa watu, anatabasamu pana na anaonekana kufurahia tukio hilo labda kwenye sherehe au mkutano na kuna watu wengine wanaonekana nyuma yake.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu uwanjani wakati wa michezo. Mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe iliyoandikwa Betika na mwingine amevaa jezi ya kijani iliyoandikwa Sportpesa. Mpira upo karibu na mchezaji aliyevaa jezi ya kijani, nyuma yao kuna mashabiki wengi uwanjani.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyeusi na nyeupe wakishangilia na kuinua mikono yao juu huku wengine wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya , inaonekana kama sherehe ama tukio la ushindi linalohusiana na michezo.

Kundi la watu, wanaonekana kama mashabiki wa timu, wakiwa wamekusanyika na wameshikilia bendera ya Kenya, huku amevalia jezi za nyeusi na nyekundu zilizoandikwa Kenya mbele. Pia kuna bango lenye maandishi lets go wolf .

Kundi la wanaume watano wakiwa ndani ya ofisi, kuna meza na kompyuta katikati na mmoja wa wanaume ameketi kwenye kiti cha ofisi nyuma ya meza. Wanaume wengine wanne wamekaa mbele, wawili kila pande. Mmoja wa wanaume katikati anashikilia karatasi akionekana akieleza. Juu ya ukuta nyuma ya meza, kuna bango lenye nembo ya Huduma Kenya. Wanaume wote wamevaa nguo za kawaida kama vile mashati. Mazingira yanaonekana kuwa ya kitaalamu na ya kimikutano.

Kundi la watu wakiwemo maafisa wa serikali wamesimama kwenye zulia jekundu mbele ya ukuta mweupe wenye nembo na bendera ikiwezekana wakati wa hafla ya kisheria ya serikali nchini Kenya.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa cha kijani chini ya hema. Baadhi ya watu wamevaa barakoa, inaonekana kama shughuli ya utoaji huduma inayoendelea huku watu kadhaa wakiwa wameketi nyuma ya meza na wengine wamesimama mbele yake.

Mwanamke amesimama mbele ya mikrofoni akizungumza kwa tabasamu, amevaa miwani na vazi la kiafrika lenye rangi za buluu, njano na nyeupe, nywele zimepangwa kwa rasta fupi, nyuma kuna bango lenye nembo ya Kenya na maandishi ya kiingereza information na justice tukio linaonekana kuwa rasmi, labda mkutano wa serikali au hotuba kwa umma. Mazingira ni ya ndani.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana nyekundu na nyeusi wakiwa katika tukio la michezo. Mbele kuna mwanaume aliyevaa miwani ya jua na fulana nyekundu na nyeusi yenye nembo ya Kenya akionekana kujipiga picha ama kurekodi video. Nyuma yake kuna umati unaoonekana ukiwa na shauku huku baadhi ya watu wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye neno Kenya.

Watu watatu wanawake wawili na mwanamume mmoja. Mwanamke mmoja anaonekana ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia na amesimama mbele ya kipaza sauti na stendi iliyoandikwa jumuia ya Kenya. Upande wake wa kulia ni mwanamke ambaye amevalia barakoa na upande wa kushoto ni mwanaume ambaye amevalia suti nyeusi na shati jeupe na nyuma yao kuna bendera za Kenya.

Wanaume wawili wakisalimiana, mmoja amevaa suti na mwingine amevaa jezi ya mpira wa mguu yenye nembo ya, KDF na R Skilivani, na namba ishirini imeandikwa nyuma wamesimama mbele ya bango lenye nembo ya Ulinzi stars na kauli mbiu soldiers first .

Kundi la watu wamesimama chini ya mwavuli mkubwa wa manjano wenye maandishi za kampeni ya kisiasa ikiwemo Millicent Omanga na mama miradi. Mwanamke mmoja amesimama katikati na anatabasamu. Karibu nao kuna meza ndogo yenye vitu juu yake ikiashiria biashara na shughuli nyingine. Watu wengine pia wamevalia fulana na koti zenye picha na jina ya Millicent Omanga.

Wachezaji wa mpira wa mguu waliovalia jezi za rangi ya manjano na kijani wakionekana kuwa katika uwanja wa michezo labda wakisherehekea ama wakijiandaa kwa michezo. Nyuma yao, watu wamekaa kwenye viti vya jukwaa.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya inaonekana kama ofisi ya kisasa na safi yenye vibanda vya huduma ambapo wafanyakazi wako wakihudumia wananchi. Kuna watu wameketi wakisubiri huduma zao na pia kuna mabango yenye nembo ya Huduma Kenya na ujumbe mbalimbali ukutani. Mapambo ya puto nyekundu na kijani yanaonekana yakining'inia na ishara ya services inaonekana chini kushoto mwa picha.

Kundi la watu, wanaonekana kama timu ya wanawake ya michezo wakiwa wamekusanyika pamoja. Wamevaa sare za bluu na wanaonekana kuwa katika kiwanja ya michezo. Mashabiki wameketi kwenye viti vya jukwaa nyuma yao.

Eneo kubwa la ardhi limefunikwa na uchafu na taka mbali mbali zikiwemo mifuko ya plastiki ya buluu na vitu vingine. Taka hizi zimetawanyika kwa wingi zikionyesha tatizo la mazingira. Anga lina mawingu mepesi na inaonekana kama eneo lililotekelezwa. Taswira inaonyesa uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Bango, la siku ya majadiliano ya mahakama, kutoka kwa mahakama ya Kenya. Bango hili linatangaza tukio la kujihusisha na wananchi. Mada za majadiliano ni pamoja na taratibu za mahakama, jinsi ya kuwahudumia wananchi vizuri, na kuimarisha mahusiano na wadau. Tukio hili lilipangwa kufanyika Ijumaa Januari tarehe thelathini na moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, kuanzia saa tano asubuhi katika vituo vyote vya mahakama nchini kote.

Kundi la watu wanaonekana kua mashabiki wakishangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo. Wengi wao wameinua mikono juu na wengine wameshikilia simu na vuvuzela . Baadhi yao wamevalia fulana zenye nembo na rangi zinazofanana kuashiria kwamba labda wanashangilia timu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa sehemu ya jukwaa.

Wanaume wawili wakiwa mbele, mmoja amevaa shati jeusi na mwingine amevaa shati lenye rangi mchanganyiko. Nyuma yao kuna umati wa watu, uwezekano mkubwa wakiwa uwanjani kwenye tukio fulani. Watu wengi wanaonekana wamesimama na wamevaa nguo za kawaida.